Jengo hili linaashiria kuwa ni la ghorofa, chini yake ni mahali ya kuegesha magari yaliyo na rangi tofauti ikiwemo nyeupe, samawati, nyeusi.

Magari yaliyoegeshwa. Chini yake ikiwa ni nyasi fupi za kijani zilizomea. Kuna watu wamesimama kando pamoja na miti mirefu.

Mama aliyeketi kwenye kiti ana nywele fupi. Vvikuukuu vya kuvaliwa mikononi na viunoni. Uteo wa kupepeta mahindi, viatu vya kiswahili.

Hili ni duka la Ata. Liko na mpesa kuashiria kuwa kuna huduma za utoaji na uwekaji wa pesa, nnje yake kuna mteja aliyesimama akiwa anataka kuhudumiwa.

Juu ya meza kuna kitabu, gari, kalamu. Mikono miwili, moja ukipeana ufunguo wa gari kwa mwengine. Wamevaa mashati meusi viganja vyao vikiwa vyeupe.

Hili ni duka la Nvita, lina soda la pepsi zilizo ndani ya jokofu inje yake kuna maandishi ya mpesa yakiashiria kuwa kuna huduma za utoaji na uwekaji wa pesa.

Ukuta wa jengo uliotengenezwa na vioo. Kuna magari ya aina likiwemo la rangi nyeusi na rangi nyeupe. Kuna mtu anayeonekana kwa umbali aliyevaa shati la mikono mirefu.

Pesa hizi zilizoko juu ya meza ni takriban elfu nne. Zina chapaa ya Kenya pamoja na simba wawili. Kuna nambari ikiwemo moja, sufuri.

Hapa ni mahali pa kuuzia matunda tofauti ikiwemo matitiki maji makubwa, maembe ya rangi kijani, machungwa.

Hapa ni sehemu ya mtumba, ambapo kuna nguo tofauti zinazouzwa. Watu ni wengi wanaochagua, ikiwemo wanawake na wanaume waliovaa kofia.

Bakizi ya M Pesa ikiwa shilingi elfu sitini na nane, mia nane, fuliza yake ikiwa shilingi elfu themanini na nne, mia tisa.

Gari jipya, aina ya matatu. Ina magurdumu manne na madirisha mengi. Chini yake, ni sakafu iliyotengenezwa na mawe madogo. Kando kuna miti mirefu yenye rangi ya kijani.

Hili ni duka. Nje yake ina mlango wa rangi ya kijani ulioandikwa M-PESA kumaanisha kuna huduma za utoaji na uwekaji wa pesa. Kuna paa la mabati pamoja na tunobaa lenye rangi nyekundu lililowekwa juu.

Sehemu hii, inaashiria kuwa, kuna jambo fulani. Magari yameegezwa. Kuna machandarua marefu meupe. Kuna watu tofauti tofauti, miti mirefu pia.

Gari hili linaashiria kua jipya ni leusi linalong'aa liko ndani ya chumba cha ghorofa kilicho na paa nyeupe lenye mashimo kando yake ni meza.

Juu ya meza kuna aina mbili ya maboga. Malenge manono yenye rangi ya kibichi, shepu ya duara. Malenge madogo yenye shepu ya duara dufu.

Hapa kunaashiria kuwa ni sokoni kuna vitu tofauti ikiwemo pilipili hoho, tomato , kitunguu, dania, viazi pamoja na mifuko iliyoezekwa juu ya mt, kuna mama anayekata mboga.

Sokoni, kuna viazi batata, karoti, tomato, mahindi yakuchoma, maembe yenye rangi ya kijani, ndizi zilizoangikwa juu za kuiva. Watu waliosimama wakiwa wanunuzi na wauzaji.

Sokoni kuna kila aina ya bidhaa za kupikia ikiwemo ndizi zilizoiva, nyanya za rangi nyekundu, mahindi mabichi, karoti na viazi, mbatata.

Fomu hii ya kujisajili ili uweze kulipa ushuru. Ndani yake iko na majina, mahali unatokea nabari yako ya simu na nabari yako ya usajili.

Hili refu sana lililojengwa kutumia vioo. Chini yake limeegeshwa magari takriban matano yaliyo na rangi tofauti ikiwemo nyeupe na nyekundu.

Karatasi inayoonyesha ulipaji wa ushuru inachapa ya simba mbili maandishi madogo yaliyotumia wino mweusi, uko na nambari za simu pamoja na pesa zilizolipwa.

Mkono hii, ni ya mtu aliyevaa shati lenye mstari ya mekundu na nyeusi. Ameshikilia pesa za shilingi elfu moja iliyo na nembo ya dau.

Pesa hizi zinaashiria kuwa ni za Kenya. Ziko na chapa ya simba pamoja na picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta. Zina nambari mbili tofauti ikiwemo mbili na sufuri.

Hapa ni dukani. Nje yake kumepakwa rangi ya kijani pamoja na maneno yaliyoandikwa Mpesa. Kumaanisha kuna utoaji na uwekaji wa pesa. Kuna kijana aliyevaa ovaroli ya kijani.

Magari haya mapya yaliyoegeshwa chini barabara ya lami yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi. Anga inaashiria kuwa ni masaa ya jioni maana kuna jua linatokomea.